Chupa nyeupe ya dawa liko kwenye meza, limesimama . Limefunikwa na karatasi lililona maandishi ,muhuri wa usalama . Dawa hilo ni la Zephaniah Maisha , kliniki ya mimea , detox .

Wanafunzi wawili, kila mmoja amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Shati yao ni ya rangi ya njano na suruali yao ni ya rangi ya samawati. Kila mmoja wao, yuko kwenye mfereji wake anaosha mikono yake.

Muuguzi wa watoto anafuraha amevalia sare za rangi ya samawati mtoto amelala kitandani anapewa dawa shuka zake ni za rangi ya nyeupe mama yake ameshikilia simu akimwangalia wote wamo chumbani.

kuta ya rangi ya njano. Mkono uliovalia glavu za rangi ya samawati umeshikilia sindano moja na chupa moja ya dawa ya tiba MMR iliyofunikwa.

Mama aliyevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi. Ameketi kitandani hospitalini. Ana furaha. Amebeba mtoto aliyevalia nguo za rangi nyeupe na amemfunika shuka ya rangi ya waridi.

Chupa nne za dawa ziko kwenye chupa ya rangi ya nyeupe. Tatu zimefunikwa na mbili zimewekelewa karatasi juu yake. Kando ya chupa ya kwanza kuna ufuniko ulio na dawa tembe nne za rangi nyekundu.

Muuguzi amesimama amevalia kabuti ya rangi nyeupe. Mgonjwa ameketi shati yake, ni ya rangi nyekundu. Ndani ya chumba hicho, kuna kitanda cha mgonjwa. Kando yao kuna pipa la taka ya rangi ya njano.

Meza ya rangi ya nyekundu ina kikombe cha waridi na chupa ya rangi nyeupe zingine ni za nyeupe na vifuniko vya samawati. Kando yake kuna ķiti cha kijani kibichi na begi ya rangi ya nyeusi.

Watu wawili walio uwanjani, wamevalia nguo za kujikinga. Fulana zao ni za rangi ya njano. Kuna moto kuna nyasi zilizokauka na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Watu wa kiume watatu, wamevalia sare za kujikinga za rangi ya samawati. kando yao kuna watu watatu waliovalia nguo za nyumbani. wako kwenye jengo lililoporomoka.

Watu wawili waliovalia nguo za kujikinga, ya rangi ya njano, na barakoa zinazofanana. Glavu za rangi ya nyekundu. Mmoja ameshikilia kifuniko, mwingine amebeba kibuyu ya rangi ya samawati. Kando yao kuna vibuyu viwili vya rangi ya nyekundu.

Watoto wawili wa kike mkubwa na mdogo wananawa mikono yao kwenye mfereji ulio wa rangi ya nyekundu. Kando yao kuna jumba lililo na maandishi kwenye ukuta zao.

Bao lililo na maandishi daktari Mduba , tiba ya magongwa , nguvu za kiume , mishipa wa ngiri , kaswende sugu , kisonono , mapenzi. Kando ya bao hilo kuna baiskeli lililoanguka na kwenye bao jingine kuna aina ya vyupa vilivyosimama.

Watu wawili wamo kwenye chumba wanamwagilia chumba hicho dawa, wamevalia nguo za kujikinga ya rangi ya samawati mmoja amevalia kibuyu mgongoni ya rangi ya samawati glasi mkononi ya rangi ya kijani kibichi na barakoa.

Watu wawili wameketi kwenye viti vya rangi ya nyeusi. Wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na kabuti ya rangi ya nyeupe. Kando yao kuna nguo ya rangi ya samawati.

Mgonjwa ameketi, amevalia kofia. Kwenye mkono wake anadungwa sindano na muuguzi, aliyevalia barakoa na sare yake ya samawati. Kando yao kuna karatasi ya rangi ya njano na begi ya rangi ya samawati.

Chumba kilicho na mgonjwa aliyelala kitandani wauguzi wawili waliovalia barakoa na nyavu za neti za rangi ya samawati mgonjwa huyo ameekewa pipe ya maji kwenda mdomoni naye muuguzi mmoja anaopareti mashine .

Muuguzi aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani. Amevalia sare ya rangi ya nyeupe na njano. Kando yake ni mama aliyebeba mtoto na amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Milima na mabonde zinaonekana kwa umbali, watu wajamii wamekaa chini kwa nyasi iliyokauka wamejifunika shuka na vitambaa, mbele yao kuna muuguzi amevalia sare nyeupe anazungumza nao.

Kwenye kiti cha kijani kibichi, kuna vitabu viwili vyeupe juu. Kando ya kiti hicho kuna begi ya rangi ya nyeusi. Kando ya kiti pia kuna meza ya rangi ya nyekundu iliyo na kikombe cha waridi na chupa za rangi ya nyeupe. Zina vifuniko nyeupe na zingine vya samawati.

Dawa za mapenzi. Nguvu za kiume. Kumfunga mke au mumezidi hawara. Kuna mzee aliyeshikilia fimbo, anayaangalia mandishi hayo. Kando ya mandishi hayo kuna miti miwili iliyoishikilia.

Muuguzi wa watoto akiwa chumbani amevalia sare zake amevalia miwani na amesongwa nywele. Mama mtoto amembeba mtoto akimwangalia, amevalia kitambaa cha rangi ya njano.

Aina mingi, za chupa, zilizo funikwa, kuna zile zina funiko ya rangi ya kijani kibichi, kuna nyeupe, nyekundu, njano, na machungwa, kuna mtu aliye na mwavuli, kuna shanga za aina tofauti.

Kwenye mchanga kuna vitambaa vya rangi ya nyekundu na nyeusi. Kwenye kitambaa hicho kuna pembe kikombe na sahani. Kando ya vitambaa hivyo kuna mayai mawili sahani iliyowekelewa chupa na nazi.

Chumba kilichotengenezwa na mbao na mabati, kina chupa aina tofauti. Zingine ni kubwa, zingine ni kidogo vifuniko zao ni za rangi tofauti. Kuna zile zilizo na vifuniko vya rangi ya samawati na zingine zilizo na vifuniko ya rangi ya kijani kibichi na zingine zilizo na vifuniko vya rangi nyeupe.

Mgonjwa yumo kitandani hospitalini amewekewa sindano na chupa za maji mkononi ,anaugua mguuni ambapo amefungwa bandeji damu ikitiririka.

Wauguzi wameketi kwenye hema yao ya rangi nyeupe wamevalia barakoa wanasare za afya wanaangalia na kuwatibu wagonjwa walio fika kwenye kituo.

Mtu akiwa kwenye chumba cha kutumia kemikali amevalia barakoa na sari ako na kemikali juu ya meza.

Kikundi cha dawa za asili za Ahasaka Alhabu Majarabu inatibu maradhi haya; kuongeza mbegu, kuondoa kasi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kuumarisha misuli ya uume, kusaidia wenye maumbile madogo na kuizinya wanaoridhika na kujijua.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga ya rangi ya samawati kofia nyekundu viatu nyeupe, barakoa na glovu za kijani kibichi amesimama kwa barabara ya lami akiwa amebaba mashini inayotoa moshi kando yake kuna mti.

Mtu amevalia sare za kujikinga, kuna moshi, mti, maua, sengenge, kuta, mabati, na mashini inayotoa moshi.

Mtu amevalia wavu wa nywele, na barakoa. Ana madawa juu ya meza. Akiyapanga dawa hizo.

Mtu akinyunyuzia dawa mimea na amevalia nguo za kujikinga .

Dawa ya maagizo pekee. Weka mbali na watoto. Stamaril. Chanjo ya homa ya manjano hai, iliyotulizwa kipimo kimoja cha matumizi, kina angalau vitengo elfu moja vya virusi vya homa ya kimanjano na viambato vingine.

Wanafunzi watatu, wawili wa kike mmoja wa kiume. MWalimu wa kike wanakunywa maji safi yaliyo tolewa na upikio.

Mtu yuko kwenye mto anavusha watu kutoka ngambo moja kwenda nyingine anawabeba mgongoni akiwasafirisha.

Chupa yenye maandishi ya chanjo ya polio peke yake milimita kumi pamoja na sindano zimewekelewa juu ya meza ya rangi ya samawati.

Muuguzi amekaa akiwa ameshikilia kalamu na kitabu, anafuraha. Mgonjwa yumo kitandani, anamwangalia daktari akiwa na furaha. Kuna mashini za kumtibu mgonjwa.

Chupa hili la dawa limesimama limefunikwa, lina ufuniko wa rangi nyekundu, lina maandishi ya chanjo ya MMR, Ukambi, Measles, na Rubella lina milimita ishirini uhai wa virusi.

Mtoto msichana na kijana wameshikilia kibuyu ya maji, wameketi kando la maji ya taka. Wameangalia chini.

Katoni iliyoandikwa maandishi yasemalo: 1234, zimewekelewa kwenye meza zikiwa zimepandiana.

Dawa za tembe ya Azithromycin miligramu mia tano imetolewa kwenye boksi yao moja, mbili, tatu, nne, tano zimelala chini zingine moja, mbili, tatu nne tano zimesimama.

Mawingu ya aina mbili, moja ni ya rangi ya samawati ingine ni ya rangi nyeupe, kuna mti umesimama umekauka halina tawi lolote, kuna milima na mabonde, michanga na mawe ni ya rangi ya hudhurungi, nyasi pia imekauka.

Maafisa wa polisi, wamevalia sare zao za kazi tofauti, barakoa na kando yao kuna watu wa afya, waliovalia barakoa na wameshikilia karatasi mkononi.

Watu wa huduma wa kwanza pamoja na muuguzi wamo hospitalini wakiwa wamevalia sare na barakoa, kuna kitanda cha mgonjwa kwenye chumba.

Televisieni imewekelewa juu ya meza, kitanda kimekaliwa na wanawake wawili, moja amevalia zare za afya, vyombo, nguo zilizo hangiwa kwenye kuta.

Watu saba, waliovalia barakoa, wako kwenye kituo. Wanne ni wakike, watatu ni wa kiume. Mmoja wao anawasajili akiwa ameketi na kalamu na kitabu. Kuna kuta iliyowazunguka.

Muuguzi amevalia sare zake na vipuli anamdunga mgonjwa sindano kwenye mkono, mgonjwa pia amevalia vipuli.

Mkulima amevalia nguo za kujikinga ana mtungi wa kumwagia mimea dawa amevalia pia glavsi kwa mkono amevalia barakoa pia.

Watoto wadogo, moja, mbili, tatu, nne, wako kitandani pamoja na wauguzi wawili waliovalia sare zao.

Mkono umeshikilia dawa mbili ndogo zilizofunikwa na kwenye kidole cha shada ya pete kuna pete na kwa dawa hizo, sindano ya rangi ya nyeupe na samawati.